hiki ni kitambulisho na kitambulisho ni kitu ama kifaa ambacho mtu anatumia wakati anatafuta kazi na kufanya jambo lolote katika serekali.

Chama hii ya jubilee, ambayo ni mbele pamoja inamaana kuwa, chama hicho ni chama cha watu ambao wameungana, na kutengeneza chama hicho cha jubilee .

Katika soko hili, kuna mama ambaye ameweza kupea zawadi mwanabiashara kama vifaa ambavyo vinatumiwa kuzuia jua. Na vifaa hivi vinasaidia hao watu. Mama miradi ambayo ni Millicent Omanga, ameweza kusaidia watu katika eneo hili.

Eneo hili ni eneo ya huduma na unaweza kupata huduma yeyeto ambapo unaweza kusaidiwa kutengenezewa vitu kama passpoti na vitu vinginevyo.

Wachezaji hawa wako katika uwanja wakifanya zoezi kabla ya mchezo kuanza. Zoezi hii ni zoezi ambayo wanafanya kabla ya mchezo wa kandanda kuanza.

Mashabiki wamo kiwanjani na wanasherekea pale uwanjani kwa kuwa kuna wachezaji ambao wako katika uwanja wakicheza.

Sehemu hii ni sehemu ambapo kuna matakataka. Na takataka hizi zinaweza kumwagwa humu na chafu yote inaweza kuwekwa huku. Hapa ni sehemu ambapo mazingira ni machafu na yanaweza kuleta magonjwa.

Kuna kazi ambayo inaendelea katika uwanja huu. Kazi hii ni kazi ya kujaza fomu ambayo ni ya kuajiriwa kazi na ina manufaa sana katika jamii.

Watu hawa wameketi katika viti na kuna karatasi ambao wanaiandika. Karatasi hizi ni karatasi ama fomu ambavyo wanazijaza ilikupeleka kwenye huduma iliwaweze kutengenezewa vieti vyao.

Kuna baraza ambalo linaendelea katika eneo hili na baraza hili ni baraza la chama cha ODM .

Eneo hili ni eneo la huduma na mahali hapa unaweza kupata huduma kama kusaidiwa kutengeneza kitu lolote ambacho mtu angeweza kutaka kusaidiwa na pia, anaweza kutengeneza cheti yako na vitu vinginezo.

Huduma ambayo inaendelea katika eneo hili ni huduma na chanjo ya corona. Chanjo hii inapewa kwa kila mtu kwa kuwa inasaidia kutoambukizwa na magonjwa yanayoadhiri afya ya mtu.

Wachezaji hawa wameweza kupiga picha ili iweze kuwakumbusha wakati wanapokuwa kwa manyumba yao na picha hii inaonyesha hawa ni wanaspoti wa kenya.

Sehemu hii, kuna kazi ambayo inaendelea. Kuna watu ambao wanahudumiwa na hapa ni mahali watu wanapata huduma la mafunzo ya kazi ambayo wanaweza kufanya na kutatua.

Kwenye kibanda hiki ambako kimetegenezwa ni kibanda ambacho msaidizi wa wafanyikazi wa huduma. Hapa ni mahali unaweza kupata huduma yeyote.

Katika uwanja huu, kuna michezo ambayo inaendelea na michezo hii ni mchezo wa kandanda. Kuna mashabiki ambao wanashabikia timu hizo ambazo ziko uwanjani wanazicheza.

Hawa ni wachezaji ama mashabikia wa wana spoti wa sport pesa wanashiriki wakiimba, wakifurahia kwa kuwa wameweza kuwa washindi kwa timu yao

Kuna ishara ya kusalimiana kwa mikono ambapo imeandikwa tuko pamoja. Hii ni chama ambayo ilitengenezwa na Uhuru Kenyatta ili kuleta watu pamoja na chama hii ni chama cha Jubilee.

Naibu WilliamSamoei Ruto na waziri Koome wanaweza kuzungumza wakitembea kwenye ofisi hii.

Katika eneo hili, unaweza kupata huduma, ambaye, mtu angetaka kusaidiwa kwa kutengeneza cheti ama kitu chochote lile angetaka kusaidiwa. Katika Huduma Center, ni pahali unaweza kupata huduma yoyote ya nchi ya Kenya.

Eneo hili ni eneo ambayo unaweza kupata usaidizi wowote na eneo hili ni eneo la Huduma Center, mahali ambapo usaidizi na kitu ambacho ulikua unataka kutengeneza unaweza kupata usaidizi hapa.

Hapa ni kwenye huduma senta hapa na ni mahali ambapo wateja wanahudumiwa na kupata huduma ambayo wanahitaji kama wanapokata tiketi wanaweza kupata tiketi pale kwenye huduma na maswali yoyote ambayo wangeweza kusaidiwa wanapata pale kwenye huduma.

Mashabiki kwenye uwanja wanashabikia timu ambayo inacheza . Timu hiyo ni timu ya Gor Mahia ambayo iko uwanjani humu.

Katika huduma tunaweza kupata kazi ambayo inaweza kuendelea na kazi. Na kazi hii ni kazi ambayo ni ya serikali na pia wafanyikazi hawa wameweza kuwasaidia kwa huduma yoyote.

Naibu, William Samoei Ruto, ambaye ni rais wa kenya, ameweza kusalimia wananchi, na walio kwenye bunge, akiwa, katika bunge hii, ya Kenya.

Washabiki wanaweza kushabiki timu ambayo iko uwanjani na timu hiyo ambayo inasherehekewa ni timu ambalo limeweza kuwa washindi.

Kuna wachezaji ambayo wamo uwanjani akiwa na furaha baada ya kuwa washindi kwenye mchezo huu.

Kuna baraza ambayo imeweza kuendelea katika eneo hili. Baraza hii ni baraza ya watu kusaidiwa na serikali na baraza hii inasaidia watu hao kusaidiwa.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanjani huu na ashabiki wameketi wakitazama mchezo hiyo ambayo inaendelea.

Kuna michezo uwanjani na michezo huu ni mchezo wa kuruka, kuna mashabiki pia ambao wanaweza kutazama michezo ambao inaendelea uwanjani umu.

Eneo hili ni eneo ambayo unaweza kupata huduma ya Kenya na huduma hii ni huduma ambayo mtu anaweza kusaidiwa wakati wowote, akiwa na shida lolote anaeza kupata huduma katika eneo hii ya Huduma Kenya.

Mahali hapa ni mahali ambapo kuna daraja ambayo linachengwa, na daraja hili inasaidia kwa mtu anaweza kutoka kwenye upande moja hadi penye upande mwingine kwa kuwa daraja hii inasaidia na ina manufaa sana katika jamii na watu kupita.

Katika uwanja kuna mashabiki ambao wanashabikia timu wenye wamo katika uwanja wakicheza . Timu hizi kuna mashabiki ambao wanashabikia ili wawe na nguvu ya kucheza na kuwa washindi.

Kituo hiki ni kituo ambako watu wanaweza kupata usaidizi wowote kwa Huduma Centre.

Katika eneo hili kuna kazi ambayo inaendelea. Na kazi hii ni watu ambao wameajiriwa kwenye serikali na wanafanya kwenye huduma na wanaweza kusaidia watu kutengeneza leseni zao.

Watu wanaweza kupata huduma na kuweza kusaidiwa katika eneo hili la Huduma Centre. Huduma Centre mahali ambao unaweza kupata msaada wowote wa kutegenezewa ama kuundiwa pale.

Kuna mashambiki wako katika uwanja huu na wanashambikia mchezo ambao inaendelea uwanjani. Mashambiki hawa ni mashambiki wa taifa la Kenya.

Maji haya yameweza kutambaa katika mtoni hii kwa kuwa kulikuwa na watu ambapo walikuwa wanatengeneza maji kupita hapa na kuwa wameweza kutengeneza maji na maji hayo ni maji machafu na yanaweza kutengezwa ili kuweza kutumiwa na wanakijiji.

Kwenye huduma Kenya, huduma ambazo unaweza kupata ni huduma kama kutengeneza cheti na vitu vinginezo za serikali. Unaweza kutengeneza kitambulisho pia kwenye huduma Kenya na unaweza kupata huduma yeyote ile ambalo ulikuwa unataka.

Wachezaji hawa wako katika uwanja na wangonja kuenda uwanjani ili kucheza mchezo wa kandanda kuna watazamaji ambao wameketi wakiona mchezo hizi zikiendelea kwenye uwanjani huu.

Mchezo ambayo inaendelea katika uwanjani ni ya mchezo wa kadada na michezo hii inaburudisha wachezaji na pia wanaotazama kwenye uwanjani.

Kuna mafunzo ambayo inaendelea katika eneo hii, na mafunzo hii ni mafunzo ya wafanyikazi wanaofanya kazi katika ofisi ya huduma

Naibu Rais William Samoei Ruto na Martha Koome wamo na Kalonzo; wakiwa wanapiga picha, wakiwa wanashika vyeti vyao.

Katika uwanja huu kuna michezo ambayo inaendelea na kuna watu ambao wanatazama mtu huyu akiruka na pia kuna mashabiki pia ambao wanatazama michezo hii ikiendelea katika uwanja huo.

Sehemu hii, ni Sehemu ya huduma Kenya, ambapo unaweza kupata huduma yeyote, ya serikali, na kuweza kuhidumiwa na watu walio hapa.

Waziri Kindiki ameweza kupewa karatasi ambayo anaweza kusoma kwa kuwa kuna maneno yameweza kupigwa kwenye karatasi hilo.

Wachezaji hawa wako uwanjani, wako tayari kuanza kucheza mpira wa kadanda na wanaomba hili waweze kuanza kucheza mpira huu.

Katika huduma kuna kazi ambazo zinaendelea na kuna watu ambao wanapeleka vijikaratasi hizo kisha wasaidiwe kupata huduma ambazo walikuwa wanazitaka.

Naibu rais, William Samoei Ruto, akwa na, Marta Koome, wabunge, na mlinzi wake, wako katika, mkutano ambayo inaendelea, katika, bunge hii.

Huduma Kenya, ni chumba ambacho kimejengwa na unaweza kupata usaidizi katika huduma yeyote, na hapa kuna wafanyikazi wanaofanya kazi kwenye ofisi hii ya huduma Kenya, na anaweza kuwasaidia na kufanya kazi katika eneo hili.

Kwenye huduma, unaweza kupata, huduma yoyote, na watu wameketi, wakiongoja, laini iishe, ili waweze kupata, huduma katika eneo hili, watu wako na, cheti zao, za kuweza kutengenezwa, na pia, kuongoja itolewe.

Nyumba hizi ambazo zimejengwa kubwa kubwa za ghorofa ni nyumba ambazo unaweza kupata biashara ikiendelea. Na pia kuna magari ambayo inasafirisha watu kutoka eneo moja hadi eneo nyingine.

Kuna michezo ambayo inaendelea katika uwanja huu. Michezo hii ni mchezo ya mpira wa mguu ama mchezo wa kandanda. Kuna mashabiki ambao wanashabikia michezo hii ambayo inaendelea katika uwanja hii.

Kuna wachezaji ambayo wako katika uwanja na kitu ambacho wanafanya ni mazoezi kabla ya timu yao kuingia kwa uwanja na kuanza mchezo hii ya kandanda.

Vitabu hivi ni vitabu ambavyo ni vya nchi ya kenya na ni vya kutengeneza paspoti ya kutoka ng'ambo zingine.

Mwanahabari Helene Rafaeli Namisi ana hotuba ambayo anazungumza na watu wa stesheni hii na kuna mazungumzo ambayo inaendelea kwenye koti.

Kituo hiki ni kituo ambacho unaweza kupata mawazo ambayo inaweza kusaidia baada ya kufika huku. Huku ni pahali unaweza kupata maelezo zaidi ya pahali ambao ulikuwa unataka kusaidiwa, unaweza kupata maelezo humu.

Wachezaji hawa wamesimama wakiwa na furaha kwa kuwa michezo yao imeisha na wameweza kushinda kikombe hicho, na wachezaji hao wanaonekana kuwa kuna jambo wanayozungumza ili warudi uwanjani kucheza mpira huo wa soka na kuna watazamaji pia.

Hapa ni ofisi ambao watu wameketi wakingoja kuhudumiwa. Huku ni Huduma Kenya ambapo watu wanaweza kupata huduma yoyote kwa jambo ambalo wangetaka kuweza kusaidiwa ama kuweza kupata . Huduma Kenya unapata usaidizi wowote.

Mtu huyu anaonekana kuwa kuna habari ambayo anapeana ama kuna ujumbe fulani ambayo anaweza kupatia watu hawa ambao wameajiriwa kwenye huduma, ambao wanatengeneza birth and death certificate . Na kuna jambo ambayo inaendelea kati yao.

Wachezaji wanaonekana wakiwa uwanjani kabla timu yao hawajaanza kucheza. Wanaonekana kuwa wanafanya zoezi ndio watengeneze misuli yao na kujitayarisha kabla ya mchezo kuanza. Watazamaji pia wanatazama hawa wachezaji wakiwa uwanjani.

Watu wameketi wakiwa na mawazo tofauti tofauti. Watu wameketi kwenye laini wakienda kukata tikiti ya kupanda ndege. Tikiti ambayo unaweeza kuikata huku ni tikiti ambayo inaweza kukupa ruhusa ya kutoka kwenye nchi hio kuenda nchi nyingine kwa kutumia ndege.

Kwenye cheti cha kuzaliwa. Imeweza kuandikwa pahali ulizaliwa na majina zote tatu ambayo umeweza kupewa, siku ambayo ulizaliwa, na upande ambao ulizaliwa na nchi ambayo ulizaliwa.

Michezo hii ni michezo ambayo unashindana baina ya timu tofauti. Michezo hii, ni michezo ambayo mtu anashika chuma huu na kutupa na kisha wanaweka alama pahali mtu amefika. Mtu akipita kiwango fulani, yeye ni mshindi.

Inaonekana kuwa kuna watu ambao wamesimama na wamevaa barakoa kwenye midomo zao. Barakoa huu unasaidia kutopatwa na magonjwa ambayo hupita kwenye hewa. Kuna madaktari ambao wameketi na wanasaidia na kuhudumu watu ambao wamekuja huku kupata usaidizi.

Wachezaji hawa wanacheza uwanjani. Mchezo wa kandanda ama mchezo wa miguu ni mchezo ambao watu wanapendekeza sana kucheza. Mazoezi inaendelea kwenye uwanjani na michezo hii ni ya Betika.

Watu hawa wameketi kwenye kituo cha Huduma Centre. Kituo hiki cha Huduma Centre ni kituo ambacho kuna watu ambayo wameandikwa kwenye serikali na wana kazi zao kama kusaidia watu kama police abstract, NTA services, police clearance certificate

Wachezaji hawa wanaonekana wakiwa na furaha tele, kwa kuwa wameweza kujishindia kapu ya banda la FC na wanafuraha tele kwa sababu wameweza kushinda timu ingine ambao walikua wanashindana wote, na furaha hio inaonekana kwa uso zao.

Umati wa watu wenye furaha mno. Wengine wakiwa na bendera na bendera wakiwa wamezieka juu. Hii inaonyesha kuwa kuna furaha kwa jambo ambayo wanaiona ama kitu ambacho kinaendelea. Kuna waafrika na kuna wazungu na wako uwanjani wakisherehekea mambo ambayo yanaendelea.

Mtu huyu anaonekana akiwa amesimama na kuna jambo anaweza kuzungumza kwa watu ambao wameketi kwenye viti, mazungumzo hii ni mazungumzo ya mtu mmoja ambaye amesimama akiwazungumzia watu wengine.

Wachezaji kwenye uwanjani wanacheza mpira wa mguu. Mpira huu wa kandanda ni mchezo ambao inafurahisha watu na kuna watazamaji ambao wanatazama mchezo hii inayoendelea kwenye uwanjani mchezo hii inaonekana kuwa ni mchezo ambayo una furaha kwa watu wengi.

Umati wa watu wenye furaha tele. Kuna watu wengi ambayo wanaweka mikono zao na wanaonekana wakiwa na furaha kuonekana kuwa kuna mtu anayepita ama mwanahabari anayepita anawasalimia na wanaonekana wakiwa na furaha tele.

Kuna mchezo ambayo unachezwa na timu tofauti tofauti. Timu hizi wanacheza mchezo wa soka. Mchezo wa soka ni mchezo ambao unachezwa na boli. Kuna timu tofauti wanashindana na timu nyingine na kuna watazamaji ambao wanatazama mpira huu ukiendelea.

Umma bora ni uelekezo ambayo mtu anafaa kuwa na kupata vifaa mzuri, kwenye huduma kenya unaweza kupata mambo ama kusaidiwa kwa kitu ambacho unaweza kupata kwenye huduma kenya.

Uwezo Fund Services ,ni huduma ambayo mtu anaweza kupata ili kuweza kujisaidia ,hii ni kama kupata pesa ambayo inaweza kumsaidia kwenye mahitaji yake ama jukumu lake na anaweza kurudisha baada ya kiwango fulani ambayo mtu ameweza kupewa.

Wachezaji wanafanya mazoezi kwenye uwanjani kbla ya mchezo wa kandanda kuanza. Mazoezi ambayo wanafanya inawasaidia wakati bado wajaanza kucheza kwa kua wanaweza kutengeneza misuli yao iwe mizuri na kuwa tayari kucheza kwenye kandanda.

Mchezaji ako uwanjani akiwa anapiga mayowe. Anaonekana anafuraha kwa kuwa labda ameweza kufunga bao. Furaha ya kufunga bao kwa mchezaji huyu inaonyesha kwa uso wake na meno yake ikiwa imetoa nje. Inaonekana ana furaha.

Wachezaji hawa wamo kwenye uwanja wakiwa wameketi wanaonekana kuwa wanatia motisha ambao wako kwenye kiwanja wakiwa wanacheza mchezo huu na inaonekana kuwa wao wana furaha kwa kuwa timu yao ni timu ambayo wanaweza kushinda.

Polisi ameketi kwenye kiti na anapata mazungumzo kwenye huduma center. Unaweza kupata uelekezo kwa jambo ambalo angeweza kutaka ama kitu angeweza kusaidiwa kwenye kituo hiki cha huduma center.

Kuna mchezo wa basket ball ambayo inaendelea na kuna timu tofauti mbili. Timu nyingine ameweka mkono juu kuzuia mpira huu anapotupa juu. Kuna watazamaji ambao wanatazama mchezo huu ukiendelea na wanasherehekea mchezo hii.

Chapa Dimba ni wachezaji ambayo wamejitolea kuchezea nchi ya Kenya. Wachezaji hawa ni wachezaji kumi na moja ambayo wakati kuna mchezo ambayo inaendelea baina ya nchi zingine na nchi ya Kenya hawa Chapa Dimba wanaweza kucheza mchezo huu.

Kitambulisho ni kifaa ambacho kinatumika kwenye matumizi mingi. Matumizi yake ni wakati mtu anapotafuta kazi ama mtu anapoajiriwa, kitu cha kwanza anaitishwa ni kuwa ana kitambulisho. Na kitambulisho mtu anapata akiwa amefika umri wa kumi na nane.

Umati wa watu hawa ni umati wa watu wenye furaha tele. Uso zao zinaweza kuonyesha furaha ambao hao watu wako nayo, wanatazama michezo ambayo inaendelea kwenye uwanja na michezo hayo hawa ni watu wanashabikia michezo hayo.

Mchezo uwanjani wa mpira mguuni unachezwa na timu mbili tofauti. Timu ya kwanza ni timu ya Gor Maiya na timu ya AFC. Timu hizi mbili wame funga bao moja moja. Na kunao watu ambao wanatazama na kusherehekea timu hizi mbili wanapo cheza uwanjani.

Michezo inaendelea uwanjani na mchezo huo ni mchezo wa kandanda. Kuna watazamaji mpira ambao wanatazama michezo hii ambayo inaendelea uwanjani baina ya timu mbili. Timu moja ya Fc na timu nyingine ya Betika. Wachezaji wanaeza kushabikia michezo hii uwanjani.

Katika uwanja, kuna wachezaji ambayo wako tayari kuanza kucheza mpira wa kadanda, wachezaji hawa wanaonekana wana nguvu ama wanadhibitisha ya kuanza kucheza mpira, wako tayari kuingia kwenye uwanja kuanza kucheza.

Wachezaji hawa wanafuraha kwakua wameweza kujishindia kikombea au wameza kufunga bao, baada ya kucheza na timu ingine. Furaha yao ni kua wameshinda timu hiyo walikua wanacheza, na wanapiga makofi, wanapiga mayowe na wanaruka kwenye furaha sana

Kuna umati wa watu ambao wanaonekana wakiwa na furaha tele. Kuna bendera ya nchi ya Kenya mtu akiwa amejivalisha kwenye mwili wake. Akionekana kuwa yeye ni mwanainchi wa Kenya na anafurahia nchi yake ikiwa ni nchi ya Kenya.

Humu ni mahali ambapo watu wameajiriwa na wanafurahia kazi kwenye serikali. Kazi zao ni kazi ambayo wanaweza kusaidia wateja wakiwa na shida lolote. Na shida hayo yanaweza kutatuliwa na watu hawa, kwamba watu hawa wako kwenye Huduma Centre.

Mshiriki huyu ameweza kushika bendera inayoonyesha nchi yake ya Kenya. Anafuraha na kushabikia timu ambazo zinacheza kwenye uwanja na anaonekana kuwa na furaha tele kwa timu hii ya nchi ya Kenya.

Mtu huyu amesimama kwenye barabara ya katikati na anaonekana akiwa ameshika karatasi kwenye mkono wa kulia na kwenye mkono wa kushoto kuna karatasi pia ambayo ameshika. Na karatasi hiki ni pasipoti ambayo inasaidia kusafiri kwenye nchi zingine. Kuna magari ambayo yanasafirisha watu kutoka kituo kimoja hadi kituo kingine na ina manufaa sana.

Immigration officer ni mtu ambaye anaweza kukutengenezea ama kuweza kukujazia fumu, ambayo unaweza kupata paspoti ambayo inaweza kuwezesha ili kutoka kwenye nchi moja hadi nchi nyingine unapata huduma hukko.

Watu hawa wametoka kwenye huduma kenya. Huduma kenya ni ofisi ambayo imetengenezwa amabayo unaweza kupata huduma yeyote na huduma hizi ni huduma ambazo unaweza kutekelezwa kwa jambo lolote ambayo ulikuwa unataka kusaidiwa ama kusaidika.

Jambo ambalo linaendelea kwenye kituo hiki ni jambo la muhimu sana, jambo hili ni jambo la kutengeneza tiketi kwenye kituo hiki, tiketi ni jambo mtu anaeza kusaidia kupanda ndege kama ulikuwa unataka kuenda kwenye nchi zinginezo.

Kuna sherehe ambayo inaonekana kuwa ni sherehe baada ya kushinda michezo. Michezo hii ilikuwa ni michezo baina ya Gor Mahia na timu nyingine.

Huku kuna siasa ambayo inaendelea. Baadhi ya wanasiasa na watu ambao wanasikia hawa wenye siasa wanasema. Kuna umobaji wa kura kwa wanasiasa na wanaonekana wakiwa wa chama cha ODM na viongozi hawa wanasaidia mno.

Wachezaji hawa wamo katika uwanja, na kuna timu mbili ambayo wanacheza mchezo huu wa kandanda, timu ambayo imevaa nguo nyekundu na timu ingine imeeza kuvaa nguo ya nyeupe timu hizi mbili zinashindana kucheza mchezo huo wa kadanda.

Mwanamke amebeba mtoto. Mtoto analia. Mwanamke amesimama chini ya mti. Mwanamke amevaa koti nyeusi na nguo nyeupe. Mtoto amevaa nguo nyeupe. Gari nyeusi imepaki mbele ya mti. Watu wamesimama

Kabla ya uchaguzi kuna vitu ambayo wananchi wanafaa kufuatilia na kufanya kabla ya uchaguzi kuanza. Wakati uchaguzi unakaribia kufika kuna vitu ambayo huchukuliwa kama kwenye IEBC.

Wameketi kwenye viti wakiongojea huduma ambayo wanapata kwa watu walio kwenye ofisi ya huduma center na ina manufaa sana kwa kuwa wanaweza kusaidiwa kwa jambo lolote ambalo wangeweza kutaka kusaidiwa kwenye huduma hii. Huduma hii ni ya maana sana kwao.

Watoto, wamama, wazee na vijana wameweza kupanga laini ili kuweza kusaidiwa kwa jambo ambalo linaendelea kwa kituo hiki. Jambo hili linaweza kusaidia watu wote kwenye kijiji na mahali popote ambao wanatokea.

Hii eneo ni chama ambayo watu wametengeneza na kuna sherehe ya chama hii ya PNU kwa kuwa wameweza kuwa na chama hii kwa muda ya miaka kumi na tano kuna sherehe ambayo wameiandaa na wanaonekana wakisherehekea.

Watazamaji hawa wamo kwenye uwanja na wanaonekana wakishangilia timu ambao wako uwanjani wakicheza michezo tofauti tofauti. Wanaonekana kuwa wana furaha sana.

Kuna watazamaji kwenye uwanja huu na kuna wachezaji, wachezaji hawa wanacheza mpira wa mguu na kuna watazamaji ambayo wameketi na wanashangilia hawa wachezaji ambao wako kwa uwanjani wanacheza mpira. Hii ina manufaa kwa hawa watu ambayo wanaweza kujiburudisha kwenye uwanja na kufaidika mno.

Watazamaji hawa wanatazama michezo ambayo inaendelea kwenye uwanjani. Na michezo hii ni michezo ambayo watu wanapenda kutazama ili kusherehekea na kuwapa motisha wachezaji ambao wako uwanjani. Na hii inasaidia michezo kuwa mtamu na kupendwa.

Umati wa watu ni umati wenye furaha mno. Kuna furaha na bendera ambayo watu wameweka juu ili kuonyesha kuwa wana furaha tele kwa nchi yao. Nchi yao hii ya Kenya. Furaha huu unaonyesha kuwa kuna kitu kizuri ambacho kinaendelea na wanaonyesha furaha.

Watu hawa wanashabiki uwanjani. Wanashabiki wanapotazama wachezaji ambao huko uwanjani, wakicheza michezo zao. Hawa mashabiki, ni mashabiki wa nchi ya Kenya. Na wanafurahi kwa mchezo ambayo inayoendelea kwenye uwanjani.

Wameketi kungoja huduma kwa watu walio kwenye huduma center ,kitu amabacho wanataka kusasaiwa, ni kutengenezewa Police abstract, police clearance certificate na vitu vingine ambavyo wanaweza kusaidiwa na hawa watu kwenye huduma center

Mama ameketi akingoja wateja ambao wanaweza kuhudumiwa, hapa ni huduma center na pia kama kuna mtu ana swali lolote ama kitu ambao angetamani kusaidiwa anaweza enda kwenye huduma center na kusaidiwa kwa jambo hilo ambalo alikuwa anataka kusaidiwa.